Hapa katikati ni rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto naye katika kando yake ni bibi yake Rachel Ruto ambaye anakuwa katika zile safari ya kuapishwa kuwa wanaonekana kuwa wanaongea akiwa na mashirika katika Kasarani Stadium akijumuisha kuwa watafanya kazi hiyo safi.

Hawa ni wachezaji wa soka au football wako katika sehemu hizo wakiendelea kuicheza na hao wawili ambao ni wa nguo ya nyekundu wameweza kuwa na mpira huku wengine wakiendelea kupea ushindi au kushiriki ili waeze kuipata ushindi na kuifunga bao.

Hapa ni sehemu pa kupitia kwa maji hii inaonyesha kuwa sehemu hii ni sehemu ya maji na inaweza kutumika ama imeweza kutengwa kando na serikali. Hapa kuna maji na njia hiyo imeweza kutengenezwa ili maji haya yasilete mafuriko katika sehemu hiyo huenda inaweza kuharibu sehemu hiyo.

Hizi ni vitambulisho ambazo zimeweza kurejeshwa katika siku moja, kuonekana kuwa hapa ni huduma Kenya, na hizi zimeweza kutengenganishwa katika sehemu moja kuonyesha kuwa zileambazo zinatoka sehemu moja zinafaa kuifungwa pamoja na kupelekwa katika sehemu hiyo.

Hawa ni wachezaji hawa mashabiki wa timu ya kormaya ambao wameweza kwenda katika sehemu hii huonekana kuwa mchezo ambao unaendelea katika kormaya na timu ingine inaendelea kuchezwa kuwa wameza kuwacha kwenda ili kushabikia timu ili kuipata ushindi.

Hawa ni wachezaji wako kwenye mchezo woa wa soka. Huku kando yao Kuna wenye wanashabikia timu yao Huku kunao huyo anapiga kelele, Huwenda amefungua bao ama amekisa kumfunga.

Hawa ni wafanyakazi katika Huduma Kenya. Wale ambao wameweza kukaa ni wale wafanyikazi kudhihirisha kuwa hao kuna maafisa wa usalama ambao wameweza kuwekwa katika sehemu hii. Hawa wafanyikazi wanaonekana wakizungumziwa au kuzungumza ili waweze kufanya kazi yao vizuri.

Hapa ni huduma Kenya nao wale ambao ameweza kuiketi huku ndani akishika tarakilishi ni wale ambao wameza kupewa kazi na yeye. Jamaa huyu ambaye ameweza kuiketi kwa kiti ya nyekundu anaonekana akiwasili ama akijadili jinsi anavyofaa kusaidiwa katika huku huduma.

Hapa ni sehemu za mjini. Maji haya yameweza kuekezwa katika sehemu moja hili lisije likaenda kuharibu mashambani ama manyumba za watu. Hizi ni maji ambazo zimeweza kutengenezwa ili kuipata njia ambazo zinafaa kupitika na kwenda ili iendelee kwenye mtoni.

Ambaye ameweza kusimama ni mwanaume, ambaye ako katikakti ni jaji mkuu wa Jamhuri ya Kenya Martha. Huku kando kuna mamaji wengine wamesiamama, huku jaji huyu akiendelea kuongelesha wakenya ambao wanamtazama.

Huyu ni mkuu ambaye anasimamia chama cha ODM wakiwa katika ile mtutano au katika hile sehemu, hao watu wanasungumuza kuonyesha wameweza kukosewa na serekalini na wako katika hitilafu ya siasa wakiongea hili waweze kuskizwa na wananchi.

Hapa ni huduma Kenya au hospitalini nao hawa ambao wameweza kuvalia barakoa kudhihirisha kuwa hili ni changamoto ambalo liliweza kutokea wakati kulikua na maambukizi ya korona. Hawa wanne wameweza kufika wakiwa wamevalia nguo zinazofanana inayodhihirisha kuwa ni wasaidizi.

Ambaye wamesimama ni majaji huku wao wengine wamevalia suti wanasalamiana kumaanisha kuwa hawa wameeza kutokea katika sehemu fulani. Nyuma yao kuna maafisa wa usalama ambao wanawaona hawa wakisalimiana. Inaonekana kulikuwa na mkutano ambao ulikuwa umehudhuriwa na majaji hao na rais wa jamuhuri ya kenya.

Hapa ni huduma Kenya ambayo iko katika sehemu fulani, hawa wameweza kuisimama mbele ya jumba hili ni wale ambao wameweza kupatiwa kuipea kazi na serikali ili waeze kuifanyia wananchi kazi katika chumba hicho cha huduma.

Naye huyu akiwa katika Huduma Kenya anaonekana akichukua mkono wa mkenya huyu kuonyesha kuwa anatengeneza kifaidi cha kitambulisho kuonyesha kuwa yake ni mkenya au hana hatia yoyote hapa amepindua katika sehemu la Kenya. Hao wako katika Huduma Kenya.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao wako katika katika ile mchuano wa kuicheza. Wako katika ile kipindi wanacheza wameweza kuivalia nguo ambazo ziko na naili kudhirisha kuwa imetoka katika timu ambazo hazifanai wanajishindia katika mchezo kudhirisha kuwa wako katika mchezo.

Hili ni mchezo wa kuruka naye ambaye ameonekana mwenyewe ambaye ameweza kuruka futi fulani. Wamefanya kama mazoezi na katika mashindano kwenye uwanja huu. Na hawa ambao wameweza kuketi chini ni wale ambao wanaandika rekodi ambazo huenda wachezaji hao wameweza kuipata katika mchezo huu.

Mashambani ambapo wale ambao wameitoka huduma Kenya wameweza kwenda katika sehemu hizo ili kusaidia hao wakenya. Kuna wale ambao wamepiga foleni na kuna wale wameweza kufikiwa wameweza kuketi chini na kupeana ile vitu ambao walikua wanatarajia kufanyiwa.

Huku ni huduma Kenya. Hawa wameweza kuvalia nguo ambazo sare ambazo zinafanana. Ni wale ambao wameweza kuajiriwa katika huduma nao wanawafanyia wananchi kazi. Hawa wameweza kuishika tarakilishi hili wakiwa katika shughuli au wakiwa katika ile hali ya kusaidia wakenya.

Huku ni huduma Kenya wale ambao wameweza kukaa huko mbele wakiwa na tarakilishi wanaonekana kuwa wako katika sehemu ambayo wameweza kuifuatilia hili wakati wowote unaitaka kitambulisho la kuonyesha kuwa wewe ni mkenya na umezaliwa mjini Kenya unaenda huko kuiunda.

hapa ni huduma kenya naye huyu ambaye ameweza kuketi chini huku kando akiona tarakilishi ni yule ambaye ameweza kuajiriwa katika huduma huku. Huku nao wale wenguine wameweza kuiketi mbele yao ni wale ambao wanataka kupea mawaidha hawa watu wameweza kuenda uku kujisaidia katika huduma hilo.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao wako katika mchezo wao ukiendelea kucheza. Huku wakiwa na mashabiki wao ambao wameweza kukaa katika nyuma wakishabikia timu yao ili waweze kupata ushindi. Wachezaji hawa wamevaa nguo tofauti tofauti ili kuonyesha hao wengine wanachezea upande zingine.

Hawa ni watu wameweza kuitoka huduma Kenya na wameweza kuelekea huko mashambani kufanyia wananchi kazi. Huku wakionyesha kuwa, hao ambao wamehudhuria huku wamepata viti. Wale ambao wameketi chini wanaonekana kuwa wamevalia nguo za kikazi.

Hapa ni Huduma Kenya, hawa wakenya ambao wameweza kuiketi chini wanangojea foleni au laini hii kuwafikia ili kuhudumiwa katika sehemu hii .Kuna afisa wa usalama ambaye anatembea huku amebeba bunduki, kuonyesha kuwa kuna usalama katika sehemu hii.

Huyu naye ameketi katikati ni mfanyekazi wa Huduma. Ameweza kuzungumza nao jinsi ya kuifathi katika Huduma.

Huyu naye ni ambaye ameweza kuifanyia kazi katika Huduma Kenya, huyu inaonekana kuwa ni Helene Rafaela Namisi, anahojiwa ili aweze kuipata kazi katika kotini ya kuu mjini Kenya, naye ako katika zile hali za kuhojiwa au kuulizwa maswali.

Hapa ni huduma Kenya. Huyu na yeye anaonekana akiona tarakilishi. Ako katika zile rambirambi za kuonyesha kuwa kuna kifaa ambacho anaonyesha. Na yeye ambaye amesimama alikuwa ni naibu alikuwa rais au alikuwa anamsaidia rais yaani Rigathi Gachagua.

Huyu naye ni mrukaji ambaye anaweza kuruka katika sehemu hio, ako katila mazoezini ili kudihirisha wanaweza kushinda, na kuweza kua washindi, na, kuna yule ambaye ameweza kuiketi chini kuonekana kuwa wanaandika rekodi, wa ule u, ule urefu ambae wameweza kuruka.

Ameweza kuhudhuria katika mkutano hao kulikua na miujiza ameweza kuenda huku kuona timu zao kuweza kuishabikia ili waweze kuipata ushindi. Hao wameweza kuenda katika mkutano ambao huenda rais ameweza kuandaa katika mkutano huo.

Hawa ni majaji ambao wanaweza kuwa wanatokea katika sehemu hiyo wakiwa wakiidhinisha kuwa wameweza kukua na mkutano au wengine wanaenda katika mkutano. Naye ambaye aliyeweza kuketi chini ni ule ambaye anayesimamia wale ambao wako katika sehemu za Parliament .

Kunae huyu ambaye ako katika Huduma Kenya, anaonekana akiwa sehemu iyo akiona tarakilishi mbili huku pia akiendelea kuhudumia mkenya huyu ambaye huenda ameweza kusimama katika sehemu au katika Huduma Kenya ambayo iliyofanyiwa kusaidia wakenya.

Hapa ni maofisi ambao wakati kuna mtu anataka kuitoka nchini Kenya au kijijini chochote anafaa kuipata kifaa hiki au anafaa kuienda huku ili aweze kuipata hiyo passport ili aweze kuwa na ruhusa ya kuitoka Kenya.

Hapa ni huduma Kenya. Wale ambao wanaweza kuangalia tarakilishi ni wale ambao wameweza kuajiriwa katika huduma ili kuweza kuwafanyia kazi wananchi. Na ambaye ameweza kuketi ni ofisa wa usalama ambaye ameenda huko ili aweze kuipata au kusaidiwa katika huduma hilo.

Hapa ni nyumba, hapa ni nyumba ya judiciary ambayo inadhihirisha kuwa hapa ni sehemu wakati unaweza kuitaka au unataka kufanyia wakati unaweza kwenda katika sehemu hii, ambalo kuna majaji ambao wanaifuata zile mitindo ambayo inastahili. Wakati unafanya kosa au uko na haki unafaa kutibiwa vizuri.

Huduma Kenya wale ambao wameza kuiketi wakiwa wakiona tarakilishi hao ni wale ambao wameza kuhifadhiwa ao kuingia kazi katika huduma Kenya ili kuhudumia Wakenya. Nao ambao wameza kuiketi mbele ya hawa ni wale Wakenya ambao wamefikiwa kuhudumiwa katika hapo.

Hili linadhirisha mtu yeyote ambaye anazaliwa anafaa kuwa naye, ili kuonsha majina yako, jina la mzazi, hospitali ambao ulizaliwa, mahali unatokea. Hii inaonyesha kuwa lazima ukuwe na iliitakupea ishara au unataka kusaidia hili kupata kitambulisho cha kenya.

Naye huyu anaonekana akipeana mkono wake wa kulia, huku akidhihirisha kuwa hapa ni huduma Kenya, ambaye anataka kitambulisho au kifaa chochote au barua ili kuonyesha kuwa yeye hana kosa yake, hana hitilafu kimaisha.

Huku ni kisheria ambayo ni koti la juu ambayo wakati uko na kitu ambacho kinakusumbua unaweza kuwasilisha katika koti hilo. Na dirisha kuwa koti hilo ni koti ambalo inakupea haki kwa kitu ambacho kinakusumbua au ukiwa na itilafu au makosa, unaweza kuwahudhuria huku.

Na huyu ambaye ako katikati ni rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta huku akiwa akijumuisha na kubebea Biblia. Na huyu kando yake ni William Ruto ambao wako katika sehemu ya wanaonekana kuwa wanajumuisha kuwa kazi ambayo wataifanyia Wakenya ni kazi ambayo ni ya haki na ya ambayo haina kifaa chochote ambacho haiwezi ikafanyika.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao wako katika kiwanja hii wakiendelea kucheza naye kuna wale wameweza kuketi nyuma ya uwanja huu wakiwa wanashabikia timu yao ili iweze kuipata ushindi nao wao wanaendelea kucheza huku wamevalia nguo ambazo zikoi tofauti tofauti.

Hizi ni vijikaratasi ama vichepe ambavyo zimeweza kuekelezwa juu ya meza. Inaonekana kuwa hapa ni shuleni ambapo mwalimu ameweza kuagiza haya vijikarasi ama huenda huku ni Huduma Kenya ambapo hizi vijikaratasi zimeweza kuandikwa na zina majina ya Wakenya ili kuhakikisha kuwa wamefanyiwa vifaa ambavyo vinahitajika.

Hawa ni wakaazi ambao wameweza kuenda katika sehemu hii ili waweze kuponywa au kusaidiwa . Wanne wao wameweza kuketi chini huku akishika tarakilishi hizo , anaonekana kuwa ni wale ambao wameweza kuajiliwa katika huduma ili waweze kuhudumikia wakenya katika vile vinavyofaa.

Hawa ni wachezaji wa clabu fulani wanaonyesha kuwa wao wameweza kuipata ushindi katika mchezo huu walikuwa wanacheza. Inaonyeshana kuwa wao wameweza kuinua kifaa hiki ili kuonyesha kuwa wao walipata ushindi.

Hawa ni wachezaji ambao wanashabikia timu fulani ya kuenda ni Gohrmahia, hawa wanaonekana wakienda katika mchezo wao wanaenda katika uwanja huo ili kuweza kuona mpira huo na kuipea ushirikiano wachezaji wa Gohrmahia ili wakati wanacheza ili waweze kupata ushindi.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa voliboli ambao wako kwa ile mchuano wa kuipata ushindi. Nao kando yao kuna mashabiki ambao wanaoendelea kuishabikia nyuma pia. Nao hawa ni wachezaji wanao kwenye mchuano ili waweze kuipata ushindi ili waweze kuipewa kitu.

Kuna huyu ambaye ameweza kuivalia bendera kudhihirisha kuwa wao ni Wakenya. Hao wako katika ile mchuano wakishindana wa mchezo, nao ambao wao wameweza kwenda ili kuwasaidia wao waweze kupata ushindi katika mchezo huo ambao bado unaendelea sehemu hiyo.

Hawa ni wachezaji wa voliboli ambao huyu ambaye ameweza kushika mpira akiwa na nambari kumi na nne ameweza kuishika mpira ni mkenya, na ako katika ile ile harakati ya kuwa wako katika mchezoni huo ule afike aweza kuupata ushindi huo.

Hapa ni kotini ambayo nayo huyu naye ambaye ameeza kuishika na sauti anaongea, huku akionyesha kuwa kuna mkutano ambao unaoendelea na yeye ndiye ako katika mkutano akiwazungumza au kuwaongelesha wale wameweza kuiyaenda katika mkutano huo.

Naye huyo ambaye ameweza kusimama ni jaji Mkuu, Martha Koome ambaye ameweza kuishika cheti. Naye kando yake ni yule Gavana wa kwanza wa Bomet ambaye ameweza kuja. Naye huyu jaji ako na ile karatasi ambayo inadhibitisha kuwa anaweza kufanya kazi hiyo haswa.

Hapa ni Huduma Kenya naye ameweza kuekelea ni yule ambaye anaonekana kuonyesha huyu ambaye ameweza kusimama akiandika sheet au ishara ya kuifanya kazi fulani katika Huduma Kenya ya kujulisha kuwa anahudumiwa katika huduma hii la Kenya.

Hawa ni wakazi ambao wameweza kuendelea katika sehemu hiyo. Hawa ni watu ambao ni wahuduma ambao wameweza kuenea katika mashamba ama katika sehemu hiyo ili kuweza kuifanya au kuhudumia hawa ambao wameweza kwenda huku. Huyu naye ameweza kushika darakilishi na anaweza kusaidia hawa wananchi.

Hawa ni wanadada ambao wako katika mchezo wao wa voliboli uku wanaonyesha kuwa wako katika mchezoni uku wengine ambao wameeza kuketi nyuma yao ni wale ambao wanashambikia ili timu yeyote ila wanayoshambikiaili waweze kuipata ushindi.

Naye amebeba huduma Kenya naye ambaye ameweza kuitendelea haya ni mwasiri ambaye ameweza kwenda huku huku naye ambaye ameweza kuiketi ni wale ambao katika katika simu ya kiwango cha kuhudumia. Naye wale ambao ameweza kuiketi wako katika hilani ya kusikia. Huyu naye ameweza kusimama mbele ya kiongea.

Hawa ni watu ambao wameweza kuenda katika simu hii ili waweze kuitumia katika simu yao wako katika shuleni. Hawa ambao wameweza kukitutii ni wa kazi. Hawa watu ambao wanaifanyia kazi katika huduma Kenya ambayo wameweza kuenda jili au katika simu ya kusaidia wao.

Hawa ni wale ambao wameweza kuhudhuria katika mkutano ili waweze kuishabikia timu ili kupata ushindi nao wameonyeshwa kuwa wakenya kwani wameweza kuvalia ile sare ambayo imeandikwa kenya hawa wamewza kuenda huko ili waweza kuipata ushindi na kuipea timu yao ili kuipata ushindi .

Naye ambaye ni Raila Amolo Odinga, ambaye ameweza kukishika kitu kifaa ambacho ni beer , wakiwa katika ile mazungumzo ile waweza kuwa katika mchuano mmoja na wale ambao wengine. Kudhihirisha kuwa wameweza kuunda chama hiyo ambayo wataitumia katika uchaguzi ujao.

Hawa wameweza kuenda katika sehemu ya huduma naye ambaye ameishika karatasi ni naibu wa rais Kithure Kindiki ambaye ameweza kuenda katika sehemu za huduma huku mama huyo anaweza kushika mtoto anaonyesha jinsi anaifaa kufanyakazi hiyo au anafaa kupea kazi katika huduma.

Hawa ni mashabiki ambao wameweza kuhudhuria katika mchezo huu ambao huenda unaendelea kuchezwa. Wameweza kwenda katika mchuano huu ili waweze kushabikia na kuipatia usaidizi timu hii ambayo ni yao ili iweze kupata ushindi.

Hawa ni wachezaji wa soka wako katika uwanja wakiendelea kucheza na wanaendelea kucheza kuonyesha kuwa wanaichezea timu club kwani nguo ambazo wameweza kuzivaa za mchezo zinaonekana ni za tofauti kudhihirisha kuwa hawa wanatoka club tofauti tofauti.

Hapa ni huduma Kenya naye huyu ambaye ameweza keti ni mfanyikazi wa huduma Kenya anadhihirisha kuwa anaonyesha kina mama hawa wameweza kusimama jinzi na hao wanafaa kuifanya kazi au jinsi ambayo wanaweza kuandika majina katika sehemu hii ambayo inafaa katika sehemu ya vijikaratasi vyao.

Hawa wameweza kwenda kwa sehemu moja ili wakuwe mashabiki, wanashabikia timu yao ili waweze kupata ushindi katika uwanja huo. Timu ile ambao hawa wanaweza kuwa katika huku wakiwa wako katika ile hali ya kushabikia, wao wameweza kuenda kwenye mkutano ili waweze kukaa huko.

Watu wa huduma Kenya ambao wameweza kutembelea mashambani ili waweze kufanyia wananchi kazi. Naye hawa wameweza kuikaa katika foleni wanaonekana wakiwa kwenye malaini huenda hapa ni sehemu ambayo unaendelea katika hall inafanya mkutano katika shuleni au kwingineko.

Hawa ni wachzaji wa voliboli ambao wanaendelea kuicheza. Hawa wakishambulia, mbele hawezi kuishinda katika mchezoni huo. Na nyuma kuna yule ambaye anaishabikia timu hiyo, akihakikisha kuwa timu yao imeweza kuipata ushindi katika mpira huo wa voliboli.

Hapa ni huduma Kenya ambapo wale ambao wamesimama wako katika wanaonyesha jinsi ya kufanya kazi. Huduma Kenya ni sehemu ambazo wakati unataka kitambulisho, kifaidi cha poliec, certificate unaweza kwenda huko ili uweze kuipata. Na kuna wale ambao wameweza kuketi wakingojea foleni yao kufikia au wakati wa kufika.

Hawa ni mashabiki wa wale wanaishabikia ushindi katika mchezo wao. Hawa ni wananchi ambao wameweza kuenda katika sehemu hiyo ili waweze kuipatia usaidizi ili timu hii la Atalanta liweze kuipata ushindi wakati wowote ambao utachezwa. Hapa ni uwanjani ambapo mchezo huu ulikuwa unaandaliwa.

Haba na huduma Kenya nao akina mama hao hao wameweza kuiketi chini wakishika tarakilishi, wanaonekana wakifanyia wananchi kazi katika huko huduma nao wale wengine ambao hawajafikiwa wameweza kuiketi chini huko, wale ambao wameweza kuisimama wamefikiwa katika foleni hilo.

Hili bima linashiria kuwa ni la Jubilee Rais wa tatu Uhuru Kenyatta mstaafu alikua anatumia kuonyesha kuwa kenya tuko pamoja na tunafaa kufanya kazi pamoja ili waeze kuendelea mbele.

Hapa ni huduma kenya, wale ambao wanaifanya kazi katika hudukma kenya huku wakiwa wamevalia nguo ambao zinafanana , huku wakiwa wameketi chini na maaskari wao polisi, huku naye ambaye amesimama ni ule uenda ni mkuu wa huduma huku anaonekana akiongelesha hawa.

Nate hapa ameweza kushikwa mkono ni rais wa tatu wa jamhuri ya Kenya, rais Uhuru Mwigai Kenyata akiwa na mama huyu, qkonkatika mkutano au katika kiasi, huku inaonekana kuwa wameeza wamehudhuria mkutano huo wa kisiasa wameenda katika mkutano fulani.

Hao ni ambao ni mashabiki ambao wanashabikia yao ya gormahia ili waweze kupata ushindi, wako katika zile harakati za kuwa katika wameeza kuichoma moto mbele kumaanisha kuwa ni wale wako na ishara kuwa wanacheza vizuri.

Hawa ni mashabiki ambao wameweza kuenea katika mchezoni huilo wa gormahia huku akiwa wanaitaka ushindi mchezoni huo wao ambacho wameweza kuenda ni man city ,hao wameweza kuemurisha na wamevalia nguo zinaonyesha kuwa wako wako katika mchwano au wanashirikia timu fulani.

Hawa ni wachezaji wa voliboli ambao wameshiriki, hao wako katika ile mkutano, huku wakionyeshana na wakijadili jinsi ambavyo wanaweza kupata ushindi katika mchezo ule. Wao wameweza kuvalia zile sare ambazo zinafanana, kujulisha kuwa wanatoka timu moja.

Hii naye ni mjezo wa kuiruka ambaye hao warukaji wako katika masozi yao wako katika mashindano. Naye huyu ambaye ameweza kuiruka ameweka mita fulani huku akionyesha kuwa yeye anaitwa Maina huku wengine wanaoshapikia wameweza kuiketi chini akiandika rekodi hizo.

Hawa ni wachezaji wa Tusker au wale ambao wako katika mshirikina wa kusaidia timu ya Tusker ili kuweza kuipata ushindi. Wameweza kukaa huku wakitaka kuipea onyo au kutaka kuisaidia yao ambayo inaendelea kucheza kuipata ushindi.

Hapa ni huduma Kenya naye huyu ambaye ameweza kuikidhi jini kuwasilishana na yule ambaye katika huko ndani anaonekana kuwa anavyoana jinsi ambaye ameweza kuenda huko kusaidiwa. Naye ameweza kusaidia naye huyu ambaye ameweza kuikidhi ni Mkenya ambaye ameweza kuenda huko kuipata jinsi ya kusaidiwa.

Hapa ni huduma Kenya , nao ambao wameweza kusimama ni wale ambao wanaonyesha wengine jinsi ya kuifanyia kazi. Nao ambao wameweza kuiketi wakiangalia tarakilishi ni wale ambao wameweza kuajiriwa au wakiwasikia watu. Nao nyuma kuna wale wakenya ambao wameweza kuenda huku kuitaka kuisaidiwa sehemu ya huduma.

Ambaye ako katikati ni rais wa nne wa jamuhuri ya kenya William samoei ruto na bibie Rechel ruto huku rais akiwa ameshika bibilia kuonyesha kuwa ataifanya kazi hiyo kwa uhakika naye ambaye ameweza kusimama kando yake ni jaji ambaye anaamrisha kuwa maneno ambayo atakayoisema ni ya uhakika.

Hawa ni Wakenya huonekana wameweza kuivalia nguo ambazo zimeweza kuichora bendera za Kenya. Wako katika mji mzuri. Hawa wameweza kuenda katika mchezo ili kushafikia wale ambao wameenda kujumuisha Kenya katika miji zinginezo wakionekana kuwa wanashafikia hili Kenya iweze kupata ushindi.

Huu wako katika uwanjani ambao wako katika Hali ya kusaidia timu yako upate ushindi . Wameweza kukuja katika mtukano hili kushambikia ushindi kwani wanaipenda timu Yao.

Huyu naye ni raisi wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Rutto na naibu Rigathi Gachaka huku wakiwa na majaji wengine wakijumuisha. Wako katika ile harakati au katika ile rambi rambi kuonyeshana wako pamoja wakifanyia kazi wananchi.

Hawa ni mashabiki ambao wameenda katika mchezo ili waweze kuisaidia mchezo huo ambao wanataka kupata ushindi .Wameweza kuivalia jezi ,mwingine ameshika bendera ambayo ni ya Kenya. Inaonyesha kuwa wanataka kenya ipate ushindi.

huku ni huduma kenya, wale ambao wameweza kusimama ni wale ambao wameweza kuifikiwa foleni hilo ili waweze kupeana dawa ama wanaweze kujisaidia, nao ambao wameweza kuketi ni wale ambao katika foleni au hawajasaidia, nao kuna ofisa wa serikali ambao wameweza kusimama kuimarisha usalama katika sehemu.

Hawa ni washabiki wanashungulikia amani, kushiriki katika mchezo hao wanaonekana kuwa wale wanashabikia timu ya gor mahia wao katika mchezoni, ili iweze kuipata mshindi kwa kuwa timu inaendelea kucheza.

Vitu ambacho huwa inapelekwa manyumbani. Ila wakati kuna vitu ambazo umeweza kuibeba ka vitu ambazo haifai kwa nyumba unaweza kuweka hivi alafu baadaye unaenda kuitupa katika sehemu za kutupia vikaratsi ama vitu ambazo ni chafu. Vitu chafu kwa nyumba unaweza kuweka ili baadaye unaizitupa.

Huku ni huduma Kenya wale ambao wameweza kuiketi huko mbele wakiwa na tarakilishi ni wale ambao wameweza kuajiriwa wafanye kazi katika huduma ili kuhudumia Wakenya. Inaonyesha kuwa hapa ni sehemu ambayo unaitaka kuipata NCA unaweza kuipata katika sehemu hapo.

Hawa ni wachezaji wa voliboli ambao wanaendela kucheza mchezo na hao wengine wameweza kukaa sehemu zingine na wengine sehemu zingine. Wako katika ile mjini wa kuipata kuicheza ili waweze kupata ushindi, nao nyuma kuna wale ambao wameweza kuenda huko kuishabikia timu yao ili iweze kupata ushindi.

Hili ni kifaa ambalo limeweza kujengwa katika sehemu fulani kuonyesha kuwa hapa huenda ni mtoni ambaye inaitoa maji na kuipeleka kusambaza katika mjini ama manyumba haya. Na hii fungo nayo imeweza kuiwekwa ili kuweza kuzuia watu kuingia huku.

Hapa ni huduma Kenya. Wale ambao wameweza kuketi chini, akina mama hawa ni wale ambao wameweza kuajiriwa katika huduma Kenya, huku wakiendelea kusaidia kuwafanyia kazi wakenya katika chumba hicho cha huduma. Wamama wale ambao wameweza kusimama ni wale ambao wameweza kuhudhuria huduma Kenya au kusaidiwa.

Hapa niseme kwamba hawa wamesha kuhudhuria ila hawawezi kuitia. Haba ni huduma Kenya ambao wako katika mbila hawa wanapeana idilafu hawa wanapeana jinsi ambao hawanapenda kuijaza. Hiyo ikifaa hilo aweze kujisaidia kimaisha katika hiyo kitu.

Huyu naye mwanamke ambaye ameweza kutamfia huku wengine wameweza kusimama kwenye heshima na heshima. Nani chache kuu Martha Kumu huku akionekana kuwa ameweza kuhudhuria mkutano au ameweza kuandika katika sehemu hiyo ili kuongea hao kusikizana na wale ambao wameweza kuhudhuria huko.

Hawa wameeza kuvalia nguo za ujaji, ni wakenya ambao wako katika sehemu moja, wanaonekana kuwa wako kwa meza kuimarisha kazi yao, ama wameeza kuipiga kazi yao ili waeze kuongoza nchini ya Kenya, huku wakiwa wako katika sehemu moja wakishirikiana nao.

Hapa ni huduma Kenya, wale ambao wako katika huko mbele wakiwa na tarakilishi wanaonekana kuwa ni watu ambao wameweza kuajiliwa katika huduma Kenya ili waweze kusaidia wananchi, naye kunao wengine ambao wako katika foleni wakingojea muda wao waweze kusaidika katika hapa huduma.

Hapa ni huduma Kenya. Ambao wameweza kuketi hapa ni wale ambao wameweza kuajiriwa katika huduma, ili waweze kufanyia kazi wananchi. Nao hao wenye wameweza kuketi wako katika ile hali ya, wako makini hao wanauliza hawa wameweza kuajiriwa kwamba wanaifanyia wakenya kazi safi.

Hapa kuna watu watatu ambao wako kwa ofisi, huku kuna mmoja wa kiume na wawili wa kike, ambao wa kiume anamsaidia wa kike kutafuta ama, kutafuta kitu katika tarakilishi. Huku yule wa kike mwingine amesimama kwa ukuta kana kwamba anangojea huyu asaidike.

Mhm. Mhm. Amesimama. Amesuka pasuti na nywele. Amesuka matawi na nazi. Huyu kijana amesimama katikati ya barabara. Ameweka mikono yote na amesimama kama gari. Kuna magari ya nyeusi na nyeupe. Amesaa kiatu yake ya nyuma. Amesimama kinyume na sports. Ama kwamba yeye ni amesahau isipokuwa kwanza.

Hawa watu wanakaa kuongea katika kwa ofisi watu wengine wamekaa chini huku wengine wanashughulikia lakini hapa Kuna mama ambao anaongea maswali mawili na amesimama wakiwa na masharti.

Hao ni wanasiasa ambao wamekusanyika ili wafanye mkutano wao wajadili mambo kuhusu chama chao ,wamevaa kofia za nyekundu na nguo za nyekundu ili kudhibitisha ama kutuonyesha chama chao ni ya nyekundu.

Watu wameketi ili wasajili wenye wamekuja kusajiliwa ili wapate huduma za serikali. Mama mwenyewe anangojea afanyiwe usajili.